Kuna mwanamke amevaa nguo zenye muundo na kinyago usoni ameketi kwenye kiti cha buluu karibu naye amesimama mtu mwingine labda akimsaidia au akimhudumia, pembeni kuna sanduku kubwa linaloonekana kuwa la kuhifadhi baridi ambalo linaweza kuwa linatumika kubeba chanjo au dawa nyingine.

Hawa ni kundi la wataalamu wa matibabu wakiwa katika chumba cha upasuaji wakifanya kazi kwenye mgonjwa. Wamevaa mavazi ya upasuaji na kuna vifaa vya matibabu vinavyoonekana karibu na hao.

Kuna mwanamke ambaye amevaa shati ya kijani kibichi ambayo imendikwa Community Health volunteer , mtaalamu wa afya wa jamii kwa hiari akiwa amembeba mtoto mdogo.

Kuna kundi la watu wameketi karibu na meza labda wakiwa kwenye mkutano au mafunzo. Kuna bendera au bango ukutani nyuma yao ikionyesha maandishi labda wako kwenye masomoni.

Kuna gari ya kliniki ya simu ya Beyond Zero Mobile Clinic . Gari hili lina nembo ya Beyond Zero na limeandikwa MOBILE CLINIC kwa herufi kubwa. Mbele ya gari kuna ngazi inayoelekea ndani. Na mtu mmoja amebeba mtoto akitembea mbele ya gari huku akiwa ameshikilia mwavuli.

Kuna kundi la watu wakiwa nje labda kwenye kambi ya afya au tukio ya kijamii. Watu wawili wamekaa chini kwenye meza iliojaa bidhaa vinavyonekana kama vya matibabu au nyaraka, uku mtu mmoja akionekana kuandika. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wamesimama au wameketi.

Kuna kliniki ya simu ya Beyond Zero ni gari kubwa jeupe lenye alama za buluu za msalaba na maandishi yenye mabano Beyond Zero Mobile Clinic pembeni. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje na kuna vifaa vingine vilivyo tapakaa chini karibu nalo

Kuna bendera kubwa nyeupe iliyoandikwa kwenye mabano health right Kenya na MInistry of Health, Trans-nzoia County . Mbele ya bendera hio kuna watu watatu wamesimama, wawili wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni na mmoja amevaa mavazi ya kizazi.

Kuna mtu au daktari wa meno, aliyevaa glovu za buluu akishikilia vifaa vya meno kama vile kioo cha meno na chombo cha kuchunguza, inaonekana kama daktari wa meno akijiandaa kwa uchunguzi au matibabu ya meno.

Hii ni kinywa ikionyesha meno na fizi pamoja na kioo cha meno kinachoakisi jino lenye shimo au kuoza. Kioo cha meno kinatumika kuchunguza sehemu za ndani za kinywa ambazo haziwezi kuonekana kwa urahisi.

Hii ni afya ya meno. Kuna vifaa vya usafi wa meno na zana za daktari wa meno. Vitu vilivyoonyeshwa ni pamoja na miswaki kadhaa na uzi wa meno, kishikio cha uzi wa meno, na zana za chuma zinazotumika kusafisha meno.

Kuna daktari wa meno akiwa amevaa glovu za bluu na anatumia vifaa vya meno kukagua kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa anatabasamu pana na anaonekana mwenye furaha au ameridhika wakati wa matibabu ya meno.

Hii ni huduma ya afya ya meno, ambapo mdomo wa mgonjwa uko wazi wakati wa matibabu ya meno. Daktari wa meno anatumia kifaa cha matibabu, kinachoonekana kama brashi ya kazi au kifaa cha kuondoa uchafu. Ndani ya mdomo, kifaa hicho kinaonekana kikitumika kwenye jino, labda kwa ajili ya kusafisha au kuondoa tatizo fulani.

Hii ni afya ya meno. Kuna picha kabla na baada ya matibabu ya meno ambapo jino lililovunjika limerekebishwa. Juu kuna picha ya mdomo na jino lililovunjika katikati ya meno ya juu. Chini kuna mdomo huohuo badaa ya kurekebisha.

Hii ni afya ya meno, kuna sehemu ya chini ya uso wa mtu anayetabasamu, inaonyesha mdomo na meno meupe ya mtu huyo. Mdomo wake unaonekana kuwa umepakwa rangi nyekundu.

Haya ni zana tano za meno vikiwemo na kifaa cha kuchimba meno, kioo cha meno, kifaa cha kuchunguza meno, sindano ya ganzi, koleo la kung'oa meno.

Huu ni afya ya meno. Kuna mtu akitabaamu akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari wa meno akiwa amevaa glavu za buluu na akitumia zana za meno. Inaonekana kama mtu huyu anapokea matibabu ya meno, labda usafishaji au kung'arisha meno.

Hii ni usafi wa meno. Kuna mtu aliyevaa shati la rangi nyekundu, anaonekana akipiga mswaki mdomo wake. Hii ni sehemu muhimu ya usafi wa kinywa.

Huu ni moto mkubwa katika uwanja wa ndege ya kimataifa. Moshi mweusi mzito unaonekana ukifuka angani kutoka kwenye majengo ya uwanja huo, huku miale ya moto ukionekana wazi. Watu kadhaa wamesimama nje ya majengo hayo wakishuhudia tukio hilo la moto.

Hawa ni wahudumu wa afya wakiwa wamevaa suti za kujikinga, wakimuingiza mgonjwa ambaye anaonekana kuwa ndani ya kitengo cha kutengwa kwenye ndege ya kubeba wagonjwa.

Kuna watu wakitembea kwenye maji ya mafuriko, huku baadhi yao wakiwa wamevalia fulana nyekundu zinazofanana na zile za wafanyikazi wa misaada ya kibinadamu. Wanaonekana kubeba vitu mbalimbali ikiwemo sanduku kubwa la kijani kibichi na karatasi au nguo nyeupe.

Hii ni kategoria ya kukabiliana na dharurua na maafa. Kuna watu wawili wakifunua ubao wa kumbukumbu. Watu hao wamevaa barakoa na wanaonekana kuwa wakubwa kwa umri. Ubao huo unaonekana kuwa na maandishi juu yake na watu hao wameushika kwa mkono yao.

Kuna eneo la makazi labda mtaa wa vibanda ambapo kuna shughuli ya usafi au ukusanyaji wa taka, katika picha kuan kundi la watu wengine wakiwa wamevaa sare zilizo fanana za rangi ya kijani wamesimama karibu na rundo kubwa la taka.

Hii ni chini ya maji inayoonyesha miamba ya matumbawe yenye afya na anuwai. Maji yanaonekana kuwa safi na buluu na kuna aina mbalimbali za matumbawe yenye rangi tofauti na maumbo yakijenga mazingira ya bahari ya kuvutia.

Hawa ni kundi la watu wakiwemo wanawake na mtoto mdogo wakifanya usafi wa mikono kwenye kituo cha kunawa mikono kwenye chapa ya detol, inaonekana kama sehemu ya kampeni ya afya ya umma au usafi inayohimiza kunawa mikono.

Kuna chini ya maji inayoonyesha samaki na miamba ya matumbawe; kuna samaki mbalimbali wa rangi tofauti wakiogelea katikati na juu ya picha. Chini na pembeni kuna miamba mikubwa ya matumbawe yenye maumbo na rangi tofauti ikionyesha mazingira ya baharini.

Hii ni mandhari ya afya ya mazingira kuna mkono wa mtu ulioshika roli ya karatasi ya choo ,mtu huyo anaonekana amesimama kwenye sakafu ya kahawia.

Hii ni afya ya mazingira kuna shamba kubwa la kijani kibichi linalo fanana na shamba la chai chini ya anga yenye mawingu na rangi za kupendeza za machweo au macheo.

Hii ni mazingira ya hosipitali au kituo cha afya yakiwa na vitanda vya wagonjwa na vifaa vya matibabu kuna mtu mmoja amesimama karibu na na kitanda akuwaamevaa koti jeupe labda daktari au muuguzi.

Hii ni mashine ya eksirei. Inatumika hospitalini kwa ajili ya kupiga picha za ndani ya mwili wa binadamu kama vile mifupa ili kusaidia katika uchunguzi na matibabu ya mgonjwa au majeraha.

Hili ni chumba chenye dawati la mbao. Juu ya dawati kuna kompyuta ya mezani, kibodi, kipanya, na simu ya meza. Pia kuna vitabu au daftari, na vitu vingine vidogo. Chumba kina kuta nyeupe na dirisha upande wa kushoto. Inaonekana kama ofisi au eneo la kazi.

Huu ni mguu wa mtu ukiwa umewekewa kifaa chenye chanja kwa ajili ya kutengeneza mifupa. Yuko kitandani, pengine hospitalini. Kuna vifaa vya matibabu karibu na mguu, na neno Proto linaonekana kwenye kifaa kimoja.

Kuna kiti cha magurudumu na kiti cha kuogea labda kinachotumika aka usaidizi wa kutembea au maitaji ya matibabu. Inaonekana kuwa nje na karibu na ukuta wa matofali na mimea nyuma yake.

Hili ni chumba chenye kifaa kinachoonekana kama mashine ya kupiga picha za kimatibabu labda ya mashine ya x-ray kifaa hicho ni kikubwa na kina rangi nyeupe na kina sehemu mbali mbali zinazofanana na mikono au vyambatanisho.

Hii ni afya ya kiakili kuna mwanaume akiwa ameketi na anaonekana kuwa na wasiwasi au huzuni, ameshika kichwa chake kwa mkono moja huku mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au daktari akimwangalia na labda akimhoji au kumpa ushauri.

Kuna maandishi inayoonyesha kuwa kuna mwezi wa uhamasishaji wa afya ya kiakili. Kuna mambo matano yaliyoandikwa. Moja, hauko pekeako. Ya pili, niko hapa kwa ajili yako ukinihitaji. Tatu, samahani unapitia haya. Je, kuna njia yoyote unayotaka usaidizi?, na mengineyo.

Hii ni bidhaa ya Health Aid Vitamin A inasaidia kuimarisha macho kudumisha utando wa seli zenye afya na kusaidia mfumo wa kinga kufanya kazi vizuri, kusaidia mwili kukabiliana na maambukizo ya mfumo wa upumuaji.

Hii ni sanduku ya Health Aid Vitamin B ninety-nine Complex . Hii ni kiongeza lishe cha vitamini B ambacho kimeundwa kutoa vitamini B muhimu kwa ajili ya kimetaboliki, utendaji wa nerve na afya ya ngozi, nywele na macho.

Kuna sanduku la dawa ambalo limeonyeshwa kwenye picha. Kila kibao kina miligramu elfu moja mia tano za Vitamin C . Inatoa Vitamin C polepole mwilini. Watu wanaokula mboga wanafaidika na hii dawa.

Huyu ni daktari, anaonekana amevalia mavazi meupe pamoja na glovu nyeupe. Ameshika sindano akidunga mgonjwa chanjo. Mgonjwa amevaa nguo yenye madoa ya bluu na waridi.

Kuna mtu akiwa ameshika kivundo cha miguu wake akionyesha dalili za maumivu au jeraha, huku amevaa kiatu cha kukimbia na ameketi kwenye nyasi, inaweza kuwa jeraha la michezo au vile kuteguka kivundo cha miguu.

Kuna mguu wa binadamu kuanzia chini ya goti, hadi kwenye miguu na vidole, mishipa ya damu inaonekana wazi kwenye mguu, hasa kuelekea chini na kunaweza kuwa na dalili za uvimbe au mabadiliko ya rangi ya ngozi labda juu ya kuumia.

Kuna mkono wa mtu ukiwa na dalili za mabadiliko ya rangi, au hali ya ngozi hasa kwenye sehemu ya kiganja. Sehemu ya juu ya mkono inaonekana kuwa na rangi tofauti na sehemu ya chini, ambayo inaweza kuashiria hali ya ngozi kama kupoteza rangi au ugonjwa wa ngozi.

Hii ni tukio la jeraha baya la mguu ililotokea wakati wa mechi ya mpira. Mchezaji mmoja anaonekana amejeruhiwa vibaya mguu wake wa kushoto mguu wake unaonekana kuinama vibaya baada ya kugongana na mchezaji mwingine.

Hizi ni bidhaa vya kukaza misuli ya mikono, hutumika kufanya mazoezi ya kukaza na kuimarisha misuli ya mikono na nguvu ya kushika. Kila moja kina vipini viwili vilivyofunikwa kwa kovu nyeusi na mistari mieupe kwa ajili ya faraja na kushika vizuri.

Kuna mgomba wenye ndizi mbichi na majani yaliyokauka. Mgomba una ndizi za kijani kibichi zinazoonekana zikiwa bado hazijakomaa kikamilifu, na kuna majani machache yaliyokauka, yaliyoshuka chini ya kishada cha ndizi.

Hii mandhari ya dawa ya kiasili. Kuna mmea unaoonekana kuwa ni magugu ukiwa umepigwa picha kwa karibu. Majani ya mmea huu yanaonekana kuwa na rangi ya kijani iliyofifia na kuna mstari mweupe juu yake ambayo inaweza kuwa vumbi au kitu kingine.

Hii ni mandhari ya dawa ya kiasili. Kuna miti na mimea mingi yenye majani mabichi. Inaonekana kama mazingira ya asili au bustani iliyokua na mimea mengi sana. Mandhari ya nyuma ni miti mirefu.

Mandhari ya shamba, au eneo lenye mimea chini ya anga ya buluu lisilokuwa na mawingu. Nyuma ya shamba hili kuna miti mingine mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.